Mnamo tarehe nane mwezi wa nane mwaka wa elfu mbili kumi na saba mama Nairobi Rachel Shebesh amesimama kidete na kusema kasimamia amani nchini Kenya.